Hii ni njia mojawapo ya usafiri, mwendeshaji wa pikipiki huyu anatumia njia hii kusafirisha mitungi ya maziwa akiwa amezifungia kwenye pikipiki yake. Barabara hii ina magari lakini sio mengi sana, hivyo itamchukua muda mfupi kusafiri. Magari yako mbele ya mwendeshaji huyu lakini mbali kidogo. Njia hii ni salama na huenda haraka sana.